Maafisa wa umma wakiwemo wanasiasa na wataalamu wa afya wamekusanyika nje wakifanya shughuli za kijamii au mkutano. Baadhi yao wamevaa barakoa na glavu kuashiria umuhimu wa afya na usalama.

Waajiriwa wawili wa afya wanashughulikia mtoto mchanga aliyelazwa kwenye mashine maalum. Wakionyesha huduma ya matibabu kwa watoto wachanga, mazingira yanaonyesha kitengo cha uangalizi maalum cha hosiptali.

Waudumu wa afya wakiwa kazini katika cliniki ya meno. Moja akimuhudumia mgonjwa alieye kwenye kiti maalum, mwingine akionyesha ishara ya gumzo kwa furaha. Mazigira inaonekana safi na ya kitaalamu.

Hosipitali ya county ya Ahero imejaa mafuriko. Maji mengi yamezunguka jengo yakionyesha adhari ya mvua kubwa au mto kufurika. Hali hii inaleta changamoto kubwa kwa shugulu za hosipitali.

Mwanaume amesimama nje ya jengo ndogo lenye milango miwili. Pembeni ya ukuta wa zenge katika mazingira ya kijani yenye miti.

Dawa ya asili inayotumika kuongeza mbegu. Kuondoa gamvi kwa imara kuimarisha Usuli wa huume ya kusaidia wanaume wenye maumbile midogo ambao waliohadhirika

Maji mengi yamejaa barabarani baada ya mvua mkubwa. Watu wanapita kando kando ya barabara kwa miguu huku gari la wagonjwa likijaribu kupita. Magari na pikipiki yamepita bila kuendelea mbele.

Gari maalum ya kusafisha majitaka limeegeshwa karibu na barabara, watu wawili wamesimama pembeni. Miti na anga ya samawati vinaoneka hapo nyuma.

Kifurushi hiki kina vidonge sitini vya madini ya chuma, hutumiwa mara moja kwa siku kina nguvu ya juu hutolewa pole pole mwilini rahisi kumeza na kupendekezwa na madaktari.

Chanjo ya MMR inayolinda dhidi ya magonjwa ya zaza bila mume, kizunguzungu na rubella ipo kwenye chupa yenye label wazi. Kando kuna sindano na vinywaji vya kuosha ngozi. Yote yakiwa kwenye meza safi yenye rangi nyeupe. Chanjo hii ni muhimu kwa afya ya umma.

Bidhaa za mimea asilia inaonekana ikiwemo sabuni na vimiminika. Zinazalishwa na Tiba Herbs Research. Inatagazwa kwa matumizi mbalimbali labda kwa afya au urembo, zikionyesha sekta ya bidhaa za asili nchini.

Watu sita wamesimama wakiwa wamevaa barakoa, baadhi yao ni maafisa wa polisi. Wameshika mabango yaliyoandikwa proudlt by kemsa . Pembenj kuna mofuko mikubwa ya misaada ya kiafya.

Daktari wa meno akiwa amevalia nguo rasmi za hospitali, barakoa na kofia ya usafi anamwangalia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu akijindaa kumpa huduma kwa uangalifu.

Hii ni dawa ya kupaka aina ya CBD pain cream inayotuliza maumivu haraka. Inatengenezwa na myaderm na ina nguvu mara mbili kwa dozi 2400miligramu.

Pakiti ya rispadol tablets miligramu nne, yenye vidonge sitini imeonekana vidonge viwili vya rispadol vimetolewa nje ya pakiti na kuwekwa kwenye malengelenge yao. Vitu hivi vyote vimepangwa kwenye sehemu tamambarare ya rangi ya kahawia .

Watu sita wamevaa mavazi ya kukinga wakisambasa dawa shambani. Wanaenda mstari wakilinda mimmea kutokana na wadudu na magonjwa. Shamba linaonekana kuwa na afya. Likionyeshwa kilimo bora na uangalifu mzuri kwa mazao. Mvumo huu husaidia kuongeza ticha na kulinda mazao.

Chupa ya chanjo ya homa ya manjano imekwa mbele karibu na sindano iliyolala. Nyuma kuna chupa nyingine za dawa kopo jeupe, vyote kwenye mandhari ya samawati.

Daktari wa macho aliye falia koti cheupe na glavu anachunguza macho ya mvulana Kwa kutumia vifaa maalum, akiwa Kwa chumba Cha afya vilicho na vielelezo vya elimu vya macho.

Dawa za miti shamba zimetandazwa, juu ya kitamba pembezoni mwa barabara zikiwa na mzizi, magome, majani na vipande vya miti kwa ajili ya tiba za kienyeji na tiba mbadala.

Chupa yenye dawa aina vitamin D iko karibu na vidonge vyeupa vilivyomwagika ikionyesha matumizi ya virutubisho. Dawa hivyo zimetapaka kando ya chupa.

Daktari ameketi akizungumza na mwanamke aliyevaa nguo ya rangi huku wataalamu wengine wa afya wakiendelea na kazi zao katika meza jirani ndani ya eneo la kliniki au kambi ya matibabu.

Mtu wa huduma wa afya akiwa amevaa barakoa na koti jeupe anatoa chanjo kwa mtu mwingine utaratibu huu unafanyika nje labda katika kampeni ya chanjo wote wawili wako makini.

Mwanamke, mtaalamu wa afya akiwa amevalia koti nyeupe anampa chanjo mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mama yake mwenye mavazi yenye rangi mbali mbali hapo katika chumba cha kliniki chenye vitabu na vifaa vya chanjo vilivyoandaliwa vizuri. Chanjo husaidia kulinda afya ya watoto dhidi ya magonjwa hatari.

Mhudumu mwenye tabasamu yupo kwenye kaunta ya mapokezi katika kliniki ya meno ya finetouch dental care, anawakilisha huduma bora za usaidizi zinazotolewa hapo.

Daktari amevaa koti jeupe na taa kichwani, akiwa amevaa barakoa kinywani. Anatafakari kwa umakini kifaa madakani wake huku, watu wakiwa nyuma yake. Anaonekana kufanya uchunguzi wa tiba kwa makini mkubwa ili kusaidia wagonjwa. Uwezo wake unadhihirika katika hali ya kazi.

Mtaalamu wa meno akiwa amevalia miwani na barakoa, anatibu meno ya mgonjwa. Anatumia kifaa maalum kutoa nuru inayowasha gundi ya meno huku mgonjwa akiwa mevaa miwani ya kinga.

Kopo jeupe la dawa limeandikwa pills for sex kwa maandishi meusi, limewekwa juu ya meza ya samawati pamoja na chupa nyingine zilizoko nyuma. Limempambwa na msimbo wa mstari na tarehe upande wa juu.

Chanjo ya magonjwa kama surua , rubella na mafua inaonyeshwa pamoja na sidano na vidongi. Chanjo hii ni muhimu kuzuia milipuko na kulinda afya ya jamii kwa kupunguza maambukizi.

Dawa za kienyeji zimehifadhiwa kwenye chupa vidogo. Zitatumika kutibu magonjwa kwa kutumia viungo asili. Hizi dawa ni muhimu kwa afya na tiba mbadala.

Muuguzi anamchoma chanjo mtoto mchanga huku mama akishuhudia hali hii inaashiria huduma za afya ya mama na mtoto muhimu kwa ustawi wa jamii.

Timu ya uokoaji inafanya kazi kwenye eneo la ajali iliyosababisha uharibifu mkubwa wa jengo, wanatafuta manusura au waathirika, jambo linaloashiria mchango wao katika afya na usalama wa jamii.

Mwanamke anazungumza na kundi la wanawake walio keti chini kwenye eneo la mashambani huenda anatoa elimu au mafunzo huku nyuma kukiwa na majengo ya zamani na milima.

Daktari anamchunguza mgonjwa sikio lake kwa kutumia othoskopu, ikiashiria huduma ya matibabu au uchunguzi wa afya. Hii inaakisia mazingira ya afya ambapo wagonjwa hupokea huduma na matibabu.

Mtaalamu wa afya amevaa barakoa na glovu, anamchuguza mwanamke. Anaonekana akichukua sampuli au kufanya uchuguzi wa mdomo. Hali hii inaashiria huduma za afya.

Mwanamke anafundishwa umuhimu wa usafi binafsi kwa kutumia bidhaa maalumu. Anaonyesha kwa kutabasamu jinsi ya kutumia huku mmoja akiwa ameketi kumsikiliza. Darasa lina mandhari ya afya ya mwanamke na elimu ya mwili.

Mwanaume amajaribu kufukuza nzinge wengi wanaoruka na kutua kwenye miti nzinge hawa huharibu mimea na kusababisha njaa. Janga kubwa linalohatarisha usalama wa chakula na afya ya jamii.

Sehemu hii ina choo cha kisasa na chombo cha kuifadhi maji, iko katikati ya shamba lenye mimea na miti, eneo hili lina mazingira safi na muhimu kwa afya ya jamii.

Daktri wa meno akiwa amevaa vazi ya huduma na glavu anashughulikia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha daktari wa meno. Daktari ana vifaa vya matibabu mikononi chumba cha matibabu kina rangi ya kijani.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa akisaidiwa na muguuzi. Wanatumia vifaa maalum vya matibabu ya meno kuashiria kuwa wako katika kliniki ya afya ya kinywa.

Kiboksi cha dawa 'Azithromycin' miligramu mia tano na pakiti za tembe zimewekwa wazi, dawa hizi ni muhimu sana katika matibabu na afya, zikionyesha mchango wa sekta ya dawa.

Mtu amevalia mavazi ya kujikinga huku akipuliza dawa shambani kulinda mimea. Hii ni muhimu kwa usalama wa chakula na kuzuia magonjwa. Hatua hizi huimarisha afya ya umma na uzalishaji.

Mgonjwa akiwa amelazwa hospitali, kijana anaonekana akiwa amelazwa kitanda maalum, hii ni madhari ya hospitali, ambapo kuna wauguzi, ambao wamesimama pale nyuma wakiwa wanazungumza.

Kiposi cha Prucan capsules, kina vidonge nyekundu ambavyo hutumika kama tiba ya asili. Kiposi hiki kina viungo vya Prunus prucan, vinavyosaidia afya kwa mifupa na kupunguza maumivu kwa watu wenye matatizo mbalimbali.

Watu wawili wamevaa mavazi meupe ya kujikinga, mmoja anafuta kaunta kwa kitambaa cha manjano, mwingine ananyunyizia dawa kwenye viti vya kusubiri, kwa kutumia bomba ya kunyunyizia.

Mkulima ananyunyizia dawa shambani asubuhi. Dawa hizi husaidia mimea kustawi vizuri na kutoa mazao mengi hali hii ni muhimu kwa usalama wa chakula na afya ya jamii.

Gudatun ni dawa asili inayotumika kwa ajili ya kupanua tizi ndume. Ina viungo vya asili vinavyosaidia kuboresha afya ya mfumo wa uzazi wa kiume, dawa hii ni salama kwa matumizi na husaidia kuongeza nguvu za uwezo wa kiume.

Muuguzi anampatia chanjo mtoto mchanga aliyeketi kwenye mapaja ya mama yake. Mama huyu anamshikilia mtoto wake kwa upole huku akitazama kwa makini nyuma yao kunaoneka kuwa na kibuyu ya kuhifadhi chanjo na kinywaji.

Kifaa hiki ni cha kunawa mikono kimeundwa na mtungi ya maji singi ya plastiki, na ndoo ya kukusanya maji chafu, inasaidia kuzuia mambukizi.

Mwanamke ameketi chini akishika manyoya na vifaa vya jadi vya uaguzi, anaonekana akifanya matambiko ya kitamaduni, hali hii inaweza kuhusishwa na mila za uponyaji wa jadi na afya ya jamii.

Mikono inasafishwa kwa sabuni na maji, ikionyesha umuhimu wa usafi. Kunawa mikono vizuri huzuia magonjwa na kuzuia kuenea kwa virusi. Usafi huu ni hatua muhimu kwa afya bora.

Daktari amevalia nguo maalum za upasuaji na barakoa akifanya kazi katika chumba cha upasuaji. Hali hii inaashiria utoaji wa huduma za matibabu zinazohitaji utaalamu na usafi.

Mwanamke amebeba mtungi ya maji kichwani, mazingira ni kame yakionyesha changamoto ya kubeba maji safi. Jambo muhimu kwa afya ya jamii.

Dawa hii ni chanjo ya homa ya manjano inayotolewa kwa maagizo pekee. Inaambatana na tahadhari ya kuilinda watoto. Chanjo hii ni hai na imedhibitishwa kutumika kwa njia ya sindano chini ya ngozi au misuli. Inasaidia kuzuia ugonjwa hatari wa homa ya manjano.

Mtu ameshika chupa nyeupe ya dawa mkononi mwa kulia na kijitabu chenye maandishi mkononi mwa kushoto. Akiwa ameketi juu ya kitanda chenye shuka ya pinki na nguo ya blue ya baridi.

Mwanaume ameketi akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu alivaa fulana ya kijani. Kwenye nyuma kuna mstari mrefu wa watu waliovaa barakoa akisubiri huduma ya afya kwa utaratibu.

Uharibifu mkubwa wa barabara na mazingira kutokana na mafuriko inayoonyesha athari mbaya za miundo mbinu na usafiri. Hali hii pia huweza kuleta magonjwa.

Sanduku la dawa za Armetha na Lumifanthrine Lumifen likiwa na vidonge. Dawa hizi hutumika kutibu malaria. Hii ni muhimu sana katika afya ya jamii na kupunguza vifo.

Mtu amevalia mavazi ya kujikinga akipuliza dawa shambani kulinda mimea. Hii ni muhimu kwa usalama wa chakula na kuzuia magonjwa. Hatua hizi huimarisha afya ya umma na uzalishaji.

Mtu ameketi karibu na vitu vya ushirikina kama pembe, miti shamba, chupa, kioo kidogo na kitabu kikiwa kimefunguliwa kwenye kitambaa chekundu na cheusi.

Nesi aliyevalia sare nyeupe na mistari nyekundu na nyeusi anampatia mtoto chanjo ya matone kinywani akiwa ameshikiliwa na mama yake waliokaa ndani ya chumba cha afya kwa huduma muhimu.

Muguzi amevalia mavazi ya rangi ya sambarau na glavu. Anampatia mwanamke chanjo kwenye mkono wa kushoto. Wote wamevalia barakoa. Chumba kimepambwa kwa rangi angavu na kunavyo vifaa vya matibabu mezani.

Kutokana na mafuriko, wanawake wanajitahidi kuondoa maji yaliyotuwama kutoka nyumbani. Hii ni juhudi ya kuzuia magonjwa yanayosababishwa na maji machafu kuashiria maswala ya afya ya umma.

Mikono ya mtu imeshika vifurusho vya plastiki vilivyo jaa vidonge vya manjano na green pamoja na unga wa kahawia na nyeupe, pamoja na chupa ya plastiki nyeupe yenye labo hafifu.

Wauguzi wawili wamevalia sari wanahudumia watoto wachanga waliolazwa kwenye vitanda vya hospitali ya watoto wachanga. Vyombo vya matibabu vimepangwa vizuri ukutani.

Chanjo inayo tumika kwa shindano, kwa njia ya misuli au jini ya ngozi. Imefungwa kwenye chupa yenye kifuniko cha plastiki ya rangi ya buluu. Chanjo hii utumika kuzuhia magonjwa mbali mbali kwa kutoa kinga mwilini.

Katika kituo cha afya, watu wamevalia barakoa huku mmoja akipokea chanjo kutoka kwa mfanyakazi wa afya, bango ya kinga dhidi ya 'Covid-19' linaonekana nyuma, ikisisitiza umuhimu wa afya ya umma.

Mtu ameketi sakafuni akiwa amezungukwa na vyombo mbalimbali vya kienyeji, miti shamba, majani na poda za tiba. Vitu hivi huashiria matibabu vya jadi yanayotumiwa kutibu magonjwa kwa njia mbadala zisizo za kisasa.

Wanawake wawili wanachota maji kutoka kisima kisicho rasmi wakitumia ndoo na vyombo vingine. Sali hii inaashiria janga moto la upatikanaji wa maji safi na salama ambayo huathiri afya ya jamii.

Dawa hii ni ya kutibu epilepsy na tumewekwa kwa siku arobaini. Inaonyesha umuhimu wa matibabu ya muda mrefu ili kuthibiti ugonjwa huu na kuboresha maisha ya mgonjwa.